Mfumo ya kilimo cha hydroponic mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana kama salat au mboga nyingine za majani. Imepandwa kwenye mapomba meupe ya PVC yaliopangwa kwa safu mapomba haya yamewekwa juu ya aridhi na kuna matandazo meusi chini yake.

Mfumo wa bustani ndoo au kilimo cha mimea kwenye container , ambapo mimea miwili mikubwa ya salad yenye majani mabichi safi inakuwa. Mimea hii imepambwa, kwenye chombo cheusi cha plastiki ambacho kimewekwa juu ya fremu ya mbao.

Mkulima mzee wa kiume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea ya strawberry iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic .Mkulima huyo ana rangi nyeusi na amevaa kofia ya kijani kibichi na fulana yenye miraba ya rangi ya machungwa na nyeupe.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya salad inakuzwa bila kutumia udongo. Kuna safu nyingi za mimea ya salad zikiwa na rangi ya kijani kibichi na majani yenye mikunjo. Kila mmea unaonekana kuwa na afya na umekua vizuri.

Sehemu ya mfumo wa kilimo wima, ambapo mimea inakua nje ya mashimo kwenye muundo mweupe unaofanana na mnara au nguzo. Mfumo huu unaonekana kutumia hydroponics kwani hakuna udongo unaoonekana.

Mfumo wa bustani ya haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatengenezwa kwa mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa ngazi tatu na kila bomba lina mashimo ambapo mimea midogo imepandwa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inalimwa bila udongo badala yake inakua katika maji yenye virutubisho. Kuna mimea ya salad au mboga nyingine za majani yenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu kahawia iliyopandwa katika mabomba meupe yanayopita usawa.

Mmea wa mboga labda aina ya kijani kingine cha majani kikipandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mmea umewekwa kwenye kikombe cheupe chenye matundu na mizizi yake meupe inaonekana.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics labda kilimo cha wima kinachotumia mabomba ya PVC kukuza mimea una nguzo za mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa wima kwenye kila upande wa nguzo kuna vikombe vidogo au vifungio vya rangi nyeusi au kijivu.

Shamba kubwa la kilimo cha hydroponic ambapo mimea inaonekana kama salad au mboga nyingine za majani, inakuwa katika mabomba. Mimea imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba ya kijivu yaliyopangwa kwa mistari miwili.

Mfumo wa bustani ndogo au kilimo cha hydroponics .Mfumo huu una mimea miwili, mifuko ya salad yenye majani mabichi na yenye afya iliyopandwa kwenye chombo cheusi cha umbo la mstatili kinachofanana na beseni au bluebed .

Mfumo wa kilimo cha hydroponics , ambapo mimea inakua bila udongo. Kuna safu ya maboksi meupe ambayo kila moja ikiwa na matundu ambapo miche midogo ya mboga kama vile saladi na mimea mingine yenye majani imepandwa vizuri.

Shamba la kisasa la kilimo cha haedroponiki ambapo mimea inalimwa bila udongo likitumia maji yenye virutubisho. Inaonekana kuwa bustani ya kibiashara au ya utafiti. Kuna safu nyingi za mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa.

Shamba kubwa la kisasa lililofunikwa na chafu au handaki, la plastiki. Mara nyingi hutumika kwa kilimo cha matunda au mboga kama vile strawberry .Kuna mistari mirefu iliyopangwa vizuri ya mimea midogo mingi ikiwa na majani ya kijani na matunda machanga.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chafu kubwa wakikagua mimea .Mimea hiyo inaonekana kuwa nyanya au pilipili na imepangwa kwa safu ndefu zilizonyooka. Kuna nyuzi nyeupe zilizonyooka juu zikisaidia mimea kusimama.

Ndani ya chafu kubwa yenye muundo wa chuma na kioo au plastiki, inayoruhusu mwanga kupita. Ndani ya chafu hiyo, kuna mashamba makubwa ya mimea mbalimbali hasa mboga za majani, yaliyopangwa kwa safu ndefu. Rangi huu ni kijani kibichi.

Wanawake wawili ambao ni wakulima wakivuna mazao kwenye shamba. Mwanamke ambaye amevaa nguo ya bluu iliyo kolea kofia nyeusi, na glavu za kijani ameinama na anaonekana akichuna mazao ambayo yanaonekana kuwa mboga za majani kama vile saladi na kuziweka kwenye kreti nyekundu iliyo mbele yake.

Chafu ya muda au rahisi iliyotengenezwa kwa kutumia turubai au plastiki nyepesi yenye rangi ya njano iliyokolea iliyoshikiliwa na fremu za mbao au miti. Ndani ya chafu mimea midogo inaonekana ikikua ikionyesha kuwa inatumika kwa kilimo.

Chumba kilichowekwa maalum kwa ajili ya kulima uyoga kinaonekana kuwa na mazingira yanayodhibitiwa. Chumba kimejaa uyoga meupe mwenye maumbo mbalimbali. Mengine mirefu na mengine mifupi yamechipuka kutoka sehemu nyeusi.

Ng'ombe kadhaa wakiwa wamefunguliwa kwenye mabanda ya chuma na wanakula malishoni yao. Kuna ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia na nyeupe wamesimama nyuma ya vizuizi vya chuma vilivyo tenganishwa. Ng'ombe wa kwanza upande wa kushoto ana rangi nyeusi na nyeupe.

Bustani au shamba lenye matuta yaliyotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari kadhaa ya matuta marefu ya udongo na kila tuta kuna mimea midogo iliyopandwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kando ya matuta hayo.

Shamba kubwa la kilimo yenye mimea iliyopandwa kwa mistari miredu na iliyopangwa vizuri. Kuna mifereji ya maji katikati ya kila mstari wa mimea ikionyesha mfumo wa umwangiliaji wa mifereji. Mimea yote inaonekana kuwa na afya na ina majani ya kijani kibichi.

Shamba lililolimwa ambalo safu zake za mimea zimezungukwa na maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji au eneo lililofurika. Kuna safu ndefu za mimea michanga yenye majani mabichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji ukitumika kwenye shamba la mimea midogo yenye majani mabichi. Kuna sprinkler ya chuma yenye rangi ya shaba na sehemu nyekundu ikinyunyiza maji kwa nguvu.

Shamba kubwa lililolimwa kwa utaratibu likiwa na mifereji ya umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa mwekundu au kahawia na umeundwa kwa matuta marefu yaliyonyooka katika baadhi ya mifereji. Kati ya matuta hayo kuna maji yaliyotiririka.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea midogo iliyopangika kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji unatumika shambani ambapo kuna mifereji midogo iliyojaa maji yaliyopita katikati ya mistari ya mimea. Bomba kubwa la rangi nyeusi linaonekana likipitisha maji.

Shamba ndogo au bustani ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mistari iliyo nyooka udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba. Kando ya kila mstari wa mimea kuna bomba jeusi refu la kumwagilia linalo ashiria matumizi ya mfumo ya umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji wa mashamba ambavyo maji yanatolewa kutoka kwenye bomba kuenda mfereji ya kumwagilia mimea. Bomba kubwa ya rangi nyeusi likiwa limelala kando ya shamba. Maji safi yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba hiyo.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu na katikati ya mistari hiyo kuna mifereji midogo iliyojaza maji. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa mifereji unaotumika shambani hapo. Maji yanaonekena yakitiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba jeupe.

Shamba ndogo la mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba na mimea imepandwa kwa safu nadhifu. Bomba ndogo nyeusi na nyeupe zimewekwa kando ya safu za mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba jeusi lililonyooka lenye matone ya maji yaliyotiririka kutoka kwenye mfumo huo yakionyesha kuwa mfumo huo unafanya kazi. Matone mengine ya maji yanaonekana yakining'inia chini ya bomba.

Shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi labda mboga za majani au mazao mengine ya kilimo, likimwagiliwa maji. Kuna mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Juu ya mimea hiyo kuna vifaa vya kunyunyizia maji, vikiwa vinafanya kazi vikinyunyiza maji kwa wingi hewani.

Shamba kubwa lililolimwa likiwa tayari kwa kilimo au tayari imepandwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepangiliwa katika mistari mirefu iliyonyooka. Kwenye kila mstari kuna mabomba membamba labda la mfumo wa umwagiliaji wa matone yaliyoonyesha umbali.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu, ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Sehemu kubwa ina mistari ya mimea midogo, labda miche ya mazao fulani. Mimea imepandwa kwa usawa na kwa umbali sawa katika mistari mirefu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye kitanda cha bustani kilicholimwa, una bomba nyeusi lenye matone ya maji yaliyotiririka kutoka kwake likiwa limelala chini katikati ya mimea. Mimea mingine ya kijani kibichi na majani ya rangi nyekundu, kahawia yanaonekana kama saladi.

Shamba lililolimwa kwa mistari likitumia mfumo wa umwagiliaji. Kuna mfereji mrefu uliojaa maji yaliyotiririka yakisambaza maji kwa mimea pembeni kwa mfereji huo na pia kwa mbali, kuna mimea midogo iliyopandwa inayofanana na mboga au vitunguu.